Mkulima akiwa katika shamba lake ambalo amelilima maboga kwa ajili ya biashara. Na maboga haya yanaonekana kuwa tayari yamekwisha kukomaa, tayari yanafaa kwa ajili ya kwenda sokoni kufanyiwa biashara. Katika bustani hii ya maboga, kunaonekana kuwa na udongo wenye rutuba.

Mkulima akiwa shambani ameshikilia mashine ya kisasa ambayo inamsaidia katika shughuli zake za kilimo. Mashine hii hutumika kwa ajili ya kuchimba mashimo madogomadogo ili kuweza kufukia mbegu. Katika shamba hili kuna mbogamboga pamoja na majani. Kilimo hiki ni cha kisasa.

Mandhari mazuri ya asili, ambayo yanaonekana kuwa na mfereji unaopitisha maji, pamoja na milima kwa mbali. Pia kuna nyasi ndogondogo pamoja na anga tulivu kabisa.

Mazingira ya asili yenye utulivu ambayo ni tambarare na yana vichaka vingi, pamoja na miti kwa mbali, ikionekana milima, pamoja na jua likiwa linachomoza, na mandhari haya kuweza kutumika kama nyumba au hifadhi za wanyama pamoja na ndege.

Wafugaji wa nyuki wakiwa katika shughuli ya kuvuna asali, wamevaa mavazi maalumu ya kujikinga na miiba ya nyuki, na mmoja wao anashikilia mzinga uliojaa asali na nyuki waliokusanyika juu yake. Hii ni sehemu ya ufugaji wa nyuki, ambao ni aina ya ufugaji wa mifugo, kwa ajili ya kupata mazao kama asali na nta.